Mashindano ya kushindana kwa kiwango cha spidi ya kutumia mashua, huyu ni mwakilishi wa timu ya Kenya na anawakilisha timu ya Kenya katika mashindano ya kutumia mashua.

Hao ni wanariadha, wa Kenya wakipeperusha bendera ya kenya. Hii ilikuwa mchezo ya wanariadha ambao hawana uwezo wa kutembea. Walikuwa wameenda katika uwanja ili kushindana na mataifa mengine.

Mchezo wa walemavu, walio na mguu moja. Mchezo hii inahusisha timu mbili. Timu moja ikiwa na nguo nyekundu na timu ingine ikiwa na nguo ya majani.

Ni Mahali ambapo watoto hupelekwa wazeweze kucheza, mara mingi watoto wataweza kuketi katika hiyo taeri yenye nyororo na wanasukumwa na wanafurahia ni Mahali pa burudani ambapo ni vyema kumpeleka watoto ili kuwa na tafrija

Hii ni mchezo ya walemavu. Ni mchezo wa kandanda, ambao unahusisha wachezaji ambao hawana mguu mmoja. Ni wa timu mbili tofauti, ambao wanacheza na mshindi ataweza kutuzwa.

Hii ni mchezo wa kurusha mkuki. Ni mchezo ambayo ni ya akina dada ambao, hawana uwezo wa kutembea. Dada huyu amevalia shati nyekundu na long'i nyeusi, akiwa anarusha mkuki. Mkuki ambayo itafika mbali zaidi ndiyo ambayo itakuwa ya mshindi. Kando yake pia kuna vijana, ambao wanamtazama jinsi anavyorusha.

Huyu ni mpigaji mbizi mwanamke ambaye amejiandaa katika shindano la kimataifa, ni shindano ambalo mtu ambaye atapiga mbizi wa kwanza ndiye atakaye ibuka na medali.

Mwanariadha huyu, Wesley Kimeli Sang, ambaye ni mkenya alizaliwa mwaka wa mosi tisini tisini na nne, Anacheza mbio ya mita elfu moja mia tano. Tatizo ambalo analo ni mkono wake wa kulia sio mkono mzuri.

Huu ni muktadha wa elimu. Hili ni darasa la chuo kikuu, ambapo kando yake kuna kompyuta na katikati yake kuna dawati au kiti ambacho wanafunzi hutumia kuketi wanapokuwa wakifunzwa.

Hii ni mlango, ni mlango ambao inawakilisha mlango wa darasa, na inaonyesha kwamba ni kidato cha kwanza ambao unatumiwa na wanafunzi. Mlango hii iliundwa Kwa mbao, na pia inafungwa na kifuli ambayo inaitaji ufunguo ili uifunguwe.

Hii ni mlango ya shule, ambalo ni la gredi la sita. Katika mlango hili, inaonyesha jina ya mwalimu, ambaye anajulikana kama mwalimu Emoli.

Hii ni sehemu katika shule ambayo inaitwa mahali pa kufunzwa tarakilishi, hapa kuna viti na kila kiti lina kompyuta lake ambayo linamwezesha mwanafunzi kujifunza na kuwa na ustadi katika kutumia kompyuta.

Hapa ni darasa ambapo wanafunzi wa umri wa chini husomea, Kuna maandishi ukutani mwa darasa ambapo inaonyesha majina ya wiki kama vile jumapili ,jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi ,ijumaa na jumamosi.

Hii ni mlango ya ofisi ya shuleni. Imeandikwa kwamba mwanafunzi yeyote habidi kuingia. Hii ni mlango ambayo inatumika kufunga ofisini na kutofautisha kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Mchezo wa riadha kwa watu ambao wana ulemavu wa kukosa mguu. Watu hao wanatumia gari maalumu ambayo ina tairi tatu ambayo inaongozwa ama inaongezewa spidi au kupunguziwa spidi kwa kutumia nguvu yao ya mkono.

Huku ni shuleni, shule hii ni ya ghorofa mbili na mlango yake ni mlango ya rangi nyekundu. Kila shule ina jina katika mlango wake ili mwanafunzi aweze kujua kwa urahisi darasa lake ni gani.

Hii ni shule. Shule hii ni kati ya shule bora nchini, kwa kuwa imejengwa kwa njia nzuri. Shule hii ina madarasa tofauti tofauti na mwishowe kuna pahali pa kupandia gorofa hiyo. Pia, lina bustani nzuri ambayo ina mandhari mzuri kwa wanafunzi kusomea.

Mwanariadha Nancy Chelangat Koech, ambaye ni mkenya. Anacheza mbio ya mita mia moja, mia tano T11,ako na shida ya kuona na amesimama na mwanaume mwengine. Walishinda mbio hizo.

Nyumba ambayo liko na bustani ambayo limetunzwa vizuri. Nyasi hii huwa inakatwa na mashini, ndiyo sababu inakaa katika kiwango kimoja. Kando yake pia kuna ukuta ambao umezingira hilo nyumba kwa kuipa ulinzi.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili ambayo inatumika katika gredi ya pili. Hiki kitabu inaweza wanafunzi kusoma na kujua lugha ya Kiswahili vizuri na pia watakuwa na umehiri mzuri watapokua kuwa wanafunzi wakubwa. Hii ndio chanzo chao cha kuweza kujua lugha ya Kiswahili.

Samson Ochuga ambaye anafanya mchezo wa kuruka au urukaji kwa urefu ni mchezo wa riadha ambayo mchezaji anakimbia na kuruka kutoka sehemu maalum au mbali zaidi

Hii ni kitabu ambayo inatumika katika gredi la pili. Ni kitabu ya mazingira ambayo imetengenezwa ili kutumika na wanafunzi ambao wanasoma mfumo wa CBC.

Darasa la wanafunzi. Hii ni madarasa ambayo yanatumika wakati wa masomo. Wanafunzi inaelekea ni wa gredi ya Kwanza hadi karibu gredi ya tano.

Huu ni mlago wa shule, inaonyesha ni darasa la gredi La kwanza na mwalimu Agnes ,ile ni darasa ambapo linapatikana nchini Kenya

Mchezo wa kandanda ambao ni ya walemavu wenye mguu mmoja. Mlemavu ameweza kusaidia na katikati yake kuna mpira ambao wanaicheza wakiwa katika kiwanja cha kuchezea mpira. Na hii mchezo, umeweka, kupata msaada kutoka kwa.

Huku ni darasa. Kuna dawati na pia kuna kiti. Hapa ni shule ya upili ambapo wanafunzi wanaketi. Kila mwanafunzi anaketi kwa dawati lake na kiti lake. Pia katika darasa hili kuna kitambaa ambayokwa dirisha ili kuweza mwalimu kufungua au mwanafunzi kufungua wakati ambapo kumekua na joto mingi darasani.

Mwanariadha wa timu ya Kenya. Timu ya wanakenya ambao wana tatizo la mguu ama ulemavu wa mguu ambao hawawezi kutembea, wanatumia kiti cha gurudumu.

Madarasa katika shuleni, nyuma yake kuna miti. Katika madarasa imepakwa rangi nyeupe, ambapo mlango ni ya rangi nyekundu na michoro ya wanyama. Kuna wanyama kama vile twiga, ndovu, mbwa na kadhalika.

Samson Ojuka ni mkenya aliyezaliwa mwaka wa 1996, mwezi wa Aprili tarehe 13. Ni mkimbiaji ambaye anakimbia mbio ya mita 100, 200 na pia kuruka chuma. Ana shida ya ulemavu.

Mchezo wa wanariadha ambao hawana uwezo wa kuona vizuri, hii ni ya wananchi ambao wametoka Kenya walienda kushindana katika mashindano na pia kushindana na wananchi katika mataifa zingine.

Wakimbiaji wasio na uwezo wa kuona. Hapa hivi waliweza kukimbia kwa kazi nzuri sana na wakaweza kuibuka washindi. Hata ingawaje walibuka washindi pia waliweza kuvunja rekodi. Hivyo wana furaha na mwili yao inaonyesha kwamba wamechoka kwa kukimbia kwa kasi hadi kuna mmoja ameanguka chini ameshindwa kusimama.

Mchezo wa riadha. Mchezo wa riadha ni mchezo wa walemavu ambao hawana uwezo wa kutembea. Wachezaji hawa wanatumia gari maalum ambayo inawawezesha kutumia mkono wao ili kusongeza gari hiyo kwenda kwa kasi. Mchezaji ambaye atakuwa wa kwanza kufika kwenye kilele au kufika kwenye mwisho wa riadha hiyo ndiye atakayetuzwa kama mshindi wa mchezo huo.

Kitabu hii ni la darasa la pili ambapo ni kitabu inayofunza kuhusu heshima. afya na usalama. Kitabu hii inawasaidia wanafunzi wanapokua wakubwa kwa jinsi ya kuishi maisha njema.

Mike Sonko aliyekuwa gavana wa Nairobi, akijiunga pamoja na wanariadha ambao wana ulemavu. Wanariadha hawa wanaenda kushindana katika mchezo wa madondi.

Hapa ni mahali ambapo ikiwa moto unaweza kutokea, kila mtu anaamrishwa waweze kuja katika hili mahali wakae pamoja kwa sababu ni mahali ambapo itakuwa salama.

Wanariadha wawili ambao wametoka kumaliza mwendo wao katika uwanja wa kukimbia. Mwana riadha wa Kenya ndiye aliyeweza kufaulu kuwa wa kwanza katika machwanu hayo.

Kwenye ubao wa darasa ni somo la dini ambapo swali linauliza ni lini samueli aliweza kuitwa na mwenyezi Mungu, ilikuwa ni tarehe ishirini na nne, mwezi wa februari, mwaka wa ishirini na ishirini na tano.

Huku ni shuleni ambapo pale mbele kuna chuma ambayo imepakwa rangi nyeupe, hii ni chuma ambayo inatumika ili kuweka bendera juu. Hili ni darasa na huko juu tunaona ni mahali pa maofisi ambapo walimu wanaketi.

Faili ambalo linatumika sana katika ofisi, shuleni na hata katika kampuni mbalimbali. Linatumika kuweka rekodi ya matukio mbalimbali yaliyofanyika katika shule au kazini.

Ubao ambao unaonyesha mwalimu alikuwa akifunza somo la Kiswahili, na ilikuwa ni Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Alikuwa anafunza wanafunzi kuhusu herufi ndogo hutumikaje.

Huku ni muktadha wa shuleni. Hapa ni mahali ambapo watoto wanapewa nafasi ya kucheza baada ya kutoka kwenye darasa. Kuna bidhaa mbalimbali ambayo inawezesha watoto kucheza kama vile kuzunguka kwenye kiti na kadhalika.

Tarakilishi mbili iliyo na rangi nyeusi imeekwa juu ya meza. Kando yake pia kuna vitabu, kuna kipanya na kibodi. Kompyuta hii inaonekana iko kwenye darasa ambalo ni la somo la kompyuta.